Tabibu akimhudumia kwa ukaribu mgonjwa aliyelala kwa kumwekea kifaa kinachotoa mwanga kwenye kinywa chake, ili kuangalia afya ya kinywa cha mgonjwa huyo.

Matabibu wawili wa kinywa waliovaa na kujikinga vizuri wakitoa huduma kwa mgonjwa, wakisaidiwa na vifaa mbalimbali, kama vile taa maalumu inayowasaidia kuona vizuri.

Mhudumu wa afya akiwa amesimama kwa utulivu akimwekea mgonjwa aliyeketi kifaa maalumu kifuani. Mgonjwa anaonekana akiwa ametulia wakati wa vipimo vikifanyika.

Muuguzi akimchoma sindano mtoto aliyebebwa na mamae, huduma hizi za kiafya hutolewa mara kwa mara, hasa kwa watoto, ili kuwakinga na magonjwa hatarishi kama surua na tete kuwanga.